Hili ni shamba la kuku ambalo lipo katika hali nzuri, huku kuna vifaranga zaidi ya mia moja kwenye rangi tofauti, na pia kuna wanywaji wa kuku sita.